Mkusanyiko wa watu wakiwa wapo ndani ya jengo, lililotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma mbele yao kuna mwanaume anayewapa mafunzo huku mezani kukiwa na bidhaa mbalimbali atakazowapa kama zawadi au msaada.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama ndani ya darasa amening'iniza kitambulisho shingoni, akiwa anagawa vitabu kwa watu wazima walioketi katika madawati, ili waweze kujisomea na kuongeza maarifa.

Vijana wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali ambayo wanayatazama katika kishikwambi, ambacho mmoja wao amekishikilia.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa, anasoma kitabu ili kuwafundisha kundi la watu wazima, walioketi wakiwa wanamsikiliza juu ya meza zao kukiwa na pochi au mikoba, madaftari pamoja na kalamu.

Wanaume watatu walio keti pamoja na mwanamke mmoja, aliye simama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaopita katika madirisha yaliyo funguliwa, wote wakiwa wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Kijana wa kike aliyevaa fulana ya rangi nyeusi, akiwa amesimama katika maktaba inayotumika kuhifadhi vitabu vya aina mbalimbali, ikiwa vimepangiliwa katika rafu, huku msichana huyo akichagua kitabu kimoja wapo .

Mwanaume aliyesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa maandishi ya rangi nyeupe, mkono mmoja akiwa ameshikilia mpira wa makaratasi uliosukwa kwa kutumia katani, na mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili uliosukwa vizuri.

Mwanaume ambae ni mwalimu amevaa kitambulisho kilicho ning'nia shingoni kwa kamba, akiwa anagawa vitabu kwa watuwazima walioketi kwenye madawati, ili waweze kujisomea na kuongeza maarifa au uelewa.

Wanawake wawili walio keti na mwanaume mmoja aliye simama wote wakiwa wana nyuso za furaha, wakitabasamu baada ya kutazama kile kilichopo katika skrini ya kompyuta iliyopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi kwenye viti venye rangi ya bluu ndani ya jengo lenye nguzo imara ambazo zimeshikilia paa ya jengo hilo, wakiwa wanasikiliza kwa utulivu na kwa umakini mafunzo wanayopatiwa.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanamtazama mmoja wao ambaye ameinama akiandika katika karatasi kubwa ya rangi nyeupe iliyopo juu ya meza huko pembeni yake kukiwa na vitabu na kompyuta mpakato iliyojua vitabu hivyo.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama nyuma ya mwanamke aliyeketi kwenye kiti wakiwa wanamuelekeza au kumfundisha namna ya kutumia kompyuta iliyopo juu ya meza mbele yao.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya darasa ambalo lina kompyuta nyingi zilizoharibika, kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani wenye maswali anaepaswa kuyajibu kwa usahihi ili aweze kufaulu vizuri.

Kundi la watu wengi wakiwa wameketi katika madawati madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, wakiwa ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo na kuandika kile walichofundishwa katika madaftari.

Mwanamke mwenye umri mkubwa aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, akiwa anajifunza namna ya kusoma na kuandika herufi mbalimbali za kiswahili zikionekana zimeandikwa katika ubao mweusi

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama katika darasa, akiwaelekeza wanafunzi ambao ni watu wazima mmoja baada ya mwingine, kile kilichoandikwa katika kitabu ambacho kiko juu ya dawati.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo lenye mabenchi marefu na meza kubwa, kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, simu janja au vitabu.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti vinavyotumiwa na walemavu wa miguu wakiwa ndani ya jengo lililopambwa vizuri kwa Maputo huku mbele yao kukiwa na skreni kubwa , inayoonyesha kuwa wanajifunza lugha ya kiitaliano.

Wanawake na wanaume watu wazima wakiwa ndani ya darasa, wakiwa wanafanya mtihani ambao ni maswali wanayopaswa kuyajibu kwa usahihi. Ikiwa ni kipimo cha uelewa wa kile walichofundishwa darasani.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wanatazama kompyuta zilizopo mbele yao, ambazo zitawasaidia kupata taarifa mbalimbali za matukio yaliyo tokea au kuongeza ujuzi wao wa elimu, pia inatumika kuwaburudisha

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo wakiketi kwenye viti, huku wakijadiliana masuala mbalimbali mezani kukiwa na vitabu, majarida, na makaratasi ambayo wanayatumia.

Wanafunzi waliovaa sare za rangi ya maziwa wakiwa wapo ndani ya jengo wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza, pembeni kuna maboksi ambayo hutumika kuhifadhia vifaa hivyo.

Kundi la wanawake wakiwa wamesimama katika eneo la shamba, ambapo kuna mazao yamestawi ya kijani, wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu inayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Wanaume wakiwa wamesimama ndani ya jengo wakiwa wamevalia mavazi nadhifu kama vile suti na kanzu, mmoja wao akiinama na kuandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume watu wazima waliovaa mavazi ambayo yanawakilisha kuwa dini yao ni ya kiislamu, wakiwa wanajadili masuala mbalimbali, wakizunguka meza pana iliyotandikwa kitambaa cha rangi nyeupe.

Wanawake wawili walioketi katika viti, wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kipo juu ya meza huku nyuma yao kukiwa na picha kubwa inayoonesha ramani ya eneo fulani.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi katikati ya wanawake wawili wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali yaliyoandikwa katika vitabu na madaftari yaliyopo juu ya meza, huku pembeni yao kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la wamama waliobeba watoto wao wadogo, wakiketi katika mabenchi na kumsikiliza. Nyuma ya mwalimu huyu kukiwa kuna televisheni iliyohifadhiwa ukutani na kabati la kuhifadhia vitu mbalimbali.

Wanawake watatu waliovaa fulana zikiwa zina maandishi yaliyofanana, ambayo yameandikwa kwa lugha ya kiingereza, kila mmoja akiwa ameshika penseli, wanayoitumia kuandika katika makaratasi yalipo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti vya plastiki kwenye madhari ya shamba, ambapo Kuna zao la mahindi yaliyo stawi vizuri, huku mwalimu akiwa amesimama na kuwafundisha watu hao.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya eneo, ambalo wanafanya shughuli ya ujasiriamali ya ushonaji, wakiwa wanapatiana mafunzo ya namna ya kushona kwa kutumia mashine zitwazo cherehani.

Wanawake wakiwa wameketi katika kiti ndani ya chumba, huku mmoja wao akisimama akiwa anawasaidia namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wapo ndani ya chumba wameketi huku wakijadiliana maswala mbalimbali, juu ya meza zao kukiwa kuna kompyuta mpakato na chupa zinazohifadhi maji ya kunywa.

Mwanamke aliesuka vizuri akiwa ameketi huku akitazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza ili kujifunza mambo mbalimbali, nyuma yake kukiwa na vijana wakike na wakiume ambao pia wanatumia kompyuta hizo kujifunzia.

Wanawake na wanaume walioketi kwenye viti wakiwa wanatazama na kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza; ili kuweza kupata taarifa, au kuburudika au kuongeza maarifa.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya darasa wameketi katika madawati wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na baadhi yao wakiandika walichojifunza kwenye madaftari.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti huku wakimtazama mwalimu wa kike ambaye amesimama pembeni ya ubao, akiwa anawafundisha namna ya kusoma na kuandika lugha ya kiingereza.

Wanawake walioketi katika viti wakiwa wanamtazama mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi, akiwa anawafundisha baadhi ya maneno ya kiingereza.

Wanawake watatu walio keti kwenye viti wakiwa wamevalia sare au furana ambazo zina maandishi yaliyo fanana yaliyo andikwa kwa lugha ya kiingereza, kila mmoja akiwa ameshikilia penseli mkononi nakuandika katika maratasi yaliyopo juu ya meza.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake walioketi ndani ya jengo ambalo limetengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma mbele yao akisimama mwanaume ambaye anawapa mafunzo juu ya meza kuna bidhaa mbalimbali anazogawa kama zawadi au msaada.

Wanaume wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa kila mmoja akiwa anaandika katika karatasai iliyopo juu ya meza ikiwa ni mtihani wenye maswali anapaswa kuyajibu kwa usaahihi.

Bibi akiwa ameketi kwenye dawati huku akitazama na kusoma maandishi yanayooneka kwenye kitabu pamoja na picha. Nyuma yake kukiwa na chombo cha usafiri ambacho ni pikipiki pia kuna mashamba yenye nyasi fupi zilizokauka.

Wanaume na wanawake, waliovaa kamba shingoni zinazoning’iniza vitambulisho, wakiwa wanajadili mambo mbalimbali kwa kuandika vikaratasi vidogo na kubandika kwenye karatasi kubwa ya rangi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti kwa mpangilio wa mstari ulionyooka, wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa, huku juu ya meza kukiwa na madaftari wanayotumia kuandika kile wanachofundishwa.

Mwanaume mmoja akiwa ameketi katikati ya wanawake wawili wakiwa wanajadili mambo mbalimbali yaliyoandikwa katika vitabu na makaratasi yaliyopo juu ya meza huku pembeni kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali.

Mwanamke aliyesuka vizuri akiwa anatazama kompyuta iliyopo mbele yake ili kujifunza mbalimbali huku nyuma yake kukiwa na vijana wa kike na wa kiume ambao pia wanatumia kompyuta ili kuongeza maarifa.

Mwanaume akiwa amesimama katika jengo amevalia fulana ya rangi nyeupe, huku akitoa yasiyo rasmi kwa kundi la watu wazima walioketi katika viti ambao wanasikiliza kwa makini na utulivu kile wanacho fundishwa.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti vya plastiki katika eneo la nje; huku wakipatiwa mafunzo yanayohusu kilimo bora na cha kisasa. Wote wamevalia sare za makoti ya rangi ya bluu.

Vijana (wakike na wakiume) wakiwa wapo ndani ya chumba kinachoonekana kama vile ofisi kikiwa na madirisha mapana yaliyo funikwa kwa mapazia, watu hawa wana jadiliana mambo mbalimbali huku juu ya meza kukiwa na: makaratasi, chupa za maji ya kunywa na kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kiume anayesimama akiwa anatoa maelekezo au kuwafundisha watu wazima, mmoja baada ya mwingine, kwa kuwaelekeza kwa umakini kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe ndani ya jengo lenye eneo kubwa lililo na uwazi, akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza amekifungua katika kurasa za katikati.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti, huku wakipatiwa mafunzo na mmoja wao aliyesimama, akiwaelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Chumba kikubwa cha darasa ambacho kina madawati marefu kukiwa na watu wazima ambao wanafanya mtihani wenye maswali wanayopaswa kuyajibu kwa usahihi, ikiwa ni kipimo cha uelewa wao wa kile walichofundishwa.

Wanawake walioketi katika viti ndani ya chumba, ambapo mmoja amesimama akiwa anawaelekeza au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake wawili wakiwa wameketi na kujadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia, huku nyuma kukiwa na rafu za mbao zilizohifadhi vitu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti, huku nyuma yao wakining'iniza mabegi, wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali ya kielimu, mbele yao kukiwa na ubao ulioandikwa kwa maandishi ya rangi ya kijani na bluu.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti vya plastiki, kwenye mandhari ya eneo la nje. Ambapo mwalimu amesimama mbele, akiwa anawafundisha elimu inayohusu kilimo bora na cha kisasa.

Kijana wa kike aliyevaa fulana ya rangi nyeusi akiwa amesimama ndani ya eneo ambalo ni maktaba inayotumika kuhifadhia vitabu vya aina mbalimbali akiwa amechagua kitabu kimojawapo.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo wameketi kwenye viti ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo huku mmoja wao akinyoosha mkono juu ili kupatiwa ruhusa yakuweza kuzungumza jambo analo hitaji.

Vijana watatu wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba, wawili wameegemea katika meza huku mmoja aliyevaa kanzu akiwa anaandika katika makaratasi meupe yaliyopo juu ya meza

Mwanamke akiwa amembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na kanga, akiwa anasoma maneno yaliyoandikwa katika karatasi kubwa za rangi nyeupe zilizobandikwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake wanne pamoja na mwanaume mmoja, wakiwa wamesimama katika mstari ulionyooka, kila mmoja ameshikilia cheti mkononi kinachoonyesha kuwa, wamehitimu mafunzo waliokuwa wanapatiwa.

Mwalimu wa kiume anayevaa kofia nyeupe, fulana ya njano akiwa amesimama mbele ya darasa na kutoa mafunzo kwa watu wazima, ambao wameketi kwenye viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini kile ambacho wanafundisha.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kinakompyuta nyingi zilozoharibika, wakiwa wanakaratasi za mitihani ambapo wanapaswa kujaza maswali kwa usahihi ilikuweza kuafaulu vizuri.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo kila mmoja anatumia vitabu au madaktari kwa ajili ya kujisomea pia kuna chupa zinazotumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Vijana wawili wakiume wakiwa wamechuchumaa wakifanya sanaa na ubunifu kwa kuchora picha ya mtu kwenye karatasi nyeupe akinyoosha mkono na kuchuma majani ambayo yamebandikwa kwenye karatasi hiyo.

Watu wengi walioitikia vizuri wito wa kukutana katika sehemu yenye mingi na mirefu ikitoa vivuli, wakiwa wameketi kwenye nyasi fupi za rangi ya kijani, wakimsikiliza mwanaume aliyesimama katikati yao kwenye eneo lililo wazi.

Watu walio kusanyika katika eneo ambalo lina mwanga wa kutosha unaopenya katika madirisha, wakiwa wameketi kwenye viti wakiizunguka meza pana ya rangi nyeupe, juu yake kukiwa na madaftari na vitabu wanavyo tumia ili kufanya majadiliano.

Mwanaume mtu mzima akiwa ameketi katika eneo tulivu la maktaba akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yake kukiwa na vitabu vya aina mbalimbali vilivyohifadhiwa katika rafu.

Wanawake walioketi katika viti ndani ya darasa ambapo wanamtazama mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya ubao mweusi, akiwa anawafundisha namna ya kuandika na kusoma baadhi ya maneno ya kiingereza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, ambapo wanatazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi ya kahawia.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti wakishikapochi zao na kujadiliana masuala mbalimbali, huku pembeni kukiwa na ubao wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa maandishi meupe, ikiashiria kuwa eneo hilo ni darasa kwa ajili ya kujifunza.

Wanawake wawili pamoja na mwanamume mmoja akiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na ubao mdogo uliobandikwa makaratasi mengi ya rangi nyeupe.

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kutumia kanga, akiwa anasoma baadhi ya maneno yaliyoandikwa katika karatasi nyeupe na kubandikizwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi ya bluu, ndani ya jengo lenye nguzo imara ambazo zimeshikilia paa la jengo hilo wakiwa makini kusikiliza mafunzo wanayopatiwa.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wapo katika eneo la mandhari ya nje, huku wakizunguka meza yenye muundo wa duara, juu yake kukiwa na vitabu, simu janja, pamoja na pochi.

Vijana wakiume wawili na wakike mmoja wakiwa wanatengeneza umbo kutoka katika vipande vidogovidogo vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti, mchezo huu hutumiwa mara nyingi na watoto ilikuimarisha akili yao.

Watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini kila wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yao.

Wanawake wawili wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika ukurasa wa kitabu ambao mmoja wao ameshikilia huku mwingine akinyoosha kidole kwenye kitabu hicho. Nyuma yao kuna rafu zilizohifadhi vitu mbalimbali.

Wanawake walioketi katika viti ndani ya chumba wakiwa wanapatiwa mafunzo wakimtazama mwalimu wa kike aliyesimama pembeni ya ubao wa rangi nyeusi ambaye ameandika baadhi ya maneno kwa lugha ya kingereza.

Wanaume wanne waliosimama katika mandhari ya eneo la nje wakiwa wanapatiwa mafunzo. Kwa kuchuna nyaya ambazo wanaziunganisha na vifaa vya elektroniki zikiwemo kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanwake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia ya rangi ya njano, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya jengo kubwa ambapo wanapatiwa mafunzo wakisikiliza kwa makini juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, mabegi ya kuhifadhia vitu vyao na chupa za maji ya kunywa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama mbele ya ubao wa rangi nyeupe moja, akiwa anabadilika karatasi katika ubao huo huku mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo ambalo amelishikilia mkononi.

Wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba wamevalia mavazi nadhifu sana mfano wa kanzu pamoja na suti, mmoja wao akiwa ameinama akiandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume wanaonekana kuwa ni familia au watu wa karibu wanaojuana, wameketi katika viti nye ya nyumba wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, huku mmoja wao akiwa ameshikilia daftari.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wanaomsikiliza kwa makini, huku nyuma yao kukiwa na rafu zilizopangiliwa vitabu vya aina mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo zuri na safi lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, wakiwa makini kusikiliza mafunzo ambayo wanapatiwa.

Mwanaume mtu mzima akiwa katika eneo tulivu la maktaba akisoma akisoma kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yake kukiwa na rafu zilizohifadhi vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magezeti.

Mwanaume akiwa ameketi katikati huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili wote wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyopakwa rangi ya kahawia.

Wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo, huku wakiwa wamevalia sare ya fulana za rangi ya bluu bahari, zikiwa na nembo ya viganja vya mikono vyenye rangi tofautitofauti.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jumba la kisasa na zuri ,wakiwa wanajadiliana baadhi ya mambo yaliyo andikwa katika karatasi zilizopo juu ya meza ukutani kukiwa na makabati madogo yanayotumika kuhifadhia vyombo.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo au darasa wakiketi kwenye viti na kusikiliza kile ambacho mwalimu wa kiume aliyesimama anafundisha, huku mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wako ndani ya chumba wanatazama skirini ya komputa mpakato aina ya epo, iliyopo juu ya meza huku nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa makaratasi mengi.

Wanawake na wanaume walio kusanyika wameketi katika viti ndani ya jengo ambapo wanafanya mkutano ama semina, kiongozi akiwa amesimama mbele na kuzungumza huku wengine wakiandika. Juu ya meza kuna kompyuta mpakato na chupa za maji ya kunywa.

Vijana wawili wa kiume na mmoja wa kike wakiwa wameketi, huku wakifanya mchezo wa kutengeneza maumbo mbalimbali kwa kutumia vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofautitofauti.

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na kanga, akiwa anasoma maneno, yaliyoandikwa katika karatasi nyeupe ambayo imebadikwa katika ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa na kuketi kwenye madawati, wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari yao ili kuweza kujikumbusha wakati wakisahau.

Mwanaume aliyevaa shati lenye madoa ya rangi nyeupe na nyeusi akiwa ameketi huku pembeni yake kukiwa na wanawake wawili wote wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wakiwa wapo ndani ya chumba; wote wakitazama skrini ya komputa mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na ubao mdogo ambao umebandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Vijana watatu, wawili wakiwa wameegamia meza, huku mmoja aliyevaa kanzu akiwa anaandika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza, na wenzake wanamtazama kile anachokiandika.

Kundi la wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba, mmoja wao akiandika katika karatasi nyeupe zilizobandikwa ukutani, akiwa anachora michoro ya watu njiti. Eneo hilo kunamaua ya rangi mbalimbali, inayoipendezesha sehemu hiyo.

Wanaume walioketi katika viti huku mmoja akiwa amesimama akimwelekeza au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali, zilizopo katika kompyuta ambazo zipo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa akiwa anasoma kitabu na kuwafundisha watu wazima walioketi katika viti, ambao wanamsikiliza na kuandika katika madaftari yao ili kujikumbusha wakati wakisahau.

Vijana watatu wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba, mmojawapo amevaa kanzu akiwa na andika katika karatasi nyeupe zilizopo juu ya meza ambayo wengine wawili wameiegamia.

Mwanamke mwenye umri mkubwa aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai, akiwa anajifunza kuandika na kusoma baadhi ya herufi za kiswahili, katika ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba kikionekana kuwa ni ofisi, wakifanya mazungumzo, huku mezani kukiwa na makaratasi, kompyuta mpakato, pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo, ambalo lina nguzo refu za chuma zilizoshikilia paa ya eneo hilo, wakiwa wameketi kwenye madawati ambao huku juu yake kukiwa na makaratasi wanayoyasoma.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya chumba ambacho kina mwanga, wakutosha unaopita kwenye madirisha mapana ya vioo, mmoja wao akiwa amesimama nakushika karatasi nyeupe, ambayo ina maandishi.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki wakibeba pochi mkononi na kujadili masuala mbalimbali, huku pembeni yao kikiwa na ubao wenye rangi nyeusi ulioandikwa kwa maandishi meupe; ikiashiria kuwa ni eneo la darasa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama ndani ya jengo, na kutoa mafunzo kwa watu wazima walio keti kwenye viti vyenye rangi ya machungwa vilivyo pangiliwa katika mistari iliyonyooka, huku mmoja wao akiwa amesimama na kuzungumza.

Wanaume wakiwa wapo ndani ya darasa ikiwa ni mchanganyiko wa waafrika na wazungu, wote wakiwa wanapatiwa mafunzo na kusikiliza kwa umakini kile wanachofundishwa, huku wengine wakiwa wana kompyuta mpakato juu ya meza ambazo wanazitumia.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo huku wakivali mavazi nadhifu sana, mfano ni suti pamoja na kanzu. Mmoja wao akiinama na kuandika katika makaratasi meupe ambayo yapo juu ya meza.

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na kanga akiwa anasoma baadhi ya maneno yaliyoandikwa katika karatasi kubwa za rangi nyeupe ambazo zimebadikwa kwenye ubao mweusi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo na kuketi katika viti vyeupe, wakijadili mambo mbalimbali katikati yao wakiwepo watoto walio lala juu ya mkeka.

Mwalimu wa kiume aliyevaa mavazi meusi akiwa amesimama mbele ya darasa, ambapo anatoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika viti huku nyuma yao kukiwa na vitabu vya aina mbalimbali vimepangwa katika rafu zilizopo ukutani.

Wanawake wawili wakiwa wameketi ndani ya chumba, huku wakijadiliana mambo mbalimbali yaliyo andikwa katika kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia. Nyuma yao kukiwa na rafu za mbao zilizo hifadhi vitu mbalimbali,

Wanawake na wanaume, walioketi katika viti kwenye mandhari ya eneo la shamba. Ambapo kuna miche ya mahindi iliyostawi vizuri, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu ambaye amesimama mbele yao.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo ambapo wameketi kwenye viti vya rangi nyeupe, wakifanya majadiliano ya mambo mbalimbali; katikati yao wakiwa watoto wadogo wamelala juu ya mkeka.

Kundi la wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo wakiwa wanapima urefu wa kitambaa kilichopo chini na kutumia mkasi kwajili ya kukatia na mashine za kisasa kisasa zijulikanazo kama cherehani kwajili ya kushonea.

Vijana wanne wa kiume wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la nje, wakiwa wanamenya nyaya ili kuunganisha na vifaa mbalimbali vya kielektroniki, vilivyopo juu ya meza zikiwemo kompyuta mpakato.

Wanaume wawili waliovaa mavazi mazuri ya kuwapendeza katika eneo lenye miti nimerefu na nyasi za kijani, mmoja wao akiwa amefungua kitabu na kusoma maandishi yaliyoandikwa katika kurasa ya kitabu icho.

Wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba wameketi huku mmoja akisimama na kuwaelekeza wenzake namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu, wakijadiliana mambo mbalimbali kwakutumia vitabu, majarida na madaftari yaliyopo juu ya meza.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye viti huku mwanaume mmoja akiwa amesimama, wote wakiwa na nyuso za kutabasamu. Baada ya kutazama kilichopo katika skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanaume, wawili, walio simama, wakiwa, wanamwelekeza, wanamke alyoketi kwenye kiti, namna ya kutumia, kompyuta iliyo juu ya meza, mbele yao, wakiwa, wanaitazama.

Wanaume watatu na mwanamke mmoja, aliyesimama wakiwa wapo ndani ya chumba, chenye mwanga wa kutosha, unaopenya kwenye madirisha yaliyo wazi pamoja na hewa safi. Wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza.

Wanaume watatu walioketi na mwanamke mmoja aliosimama ndani ya chumba chenye madirisha yaliyofunguliwa, yakiingiza mwanga na hewa safi wakiwa wanatazama kile kilichopo katika sklini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wamejikusanya ndani ya chumba ambacho kinaonekana kama vile ofisi, wakiwa wanafanya majadiliano ya mambo mbalimbali huku wengine wakiwa wanatumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya nyumba ya kisasa wakitazama makaratasi yaliyopo juu ya meza na kuyasoma, huku utani kukiwa na makabati madogo yanayotumika kuhifadhia vyombo.

Mwanamke na mwanaume wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha unaupenya kwenye madirisha madogo ya vioo wakiwa wanajadiliana masuala mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanaume wawili wakiwa wameketi katika viti wakijadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu iliyopo juu ya meza, kitabu hicho kinajulikana kama biblia huku wakiandika kwenye madaftari yao kile walichojifunza.

Wanawake na wanaume wenye umri mkubwa wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba chenye mwanga hafifu wameketi kwenye viti vya rangi nyekundu, huku mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba huku mmoja wao akiwa amesimama, akitoa msaada wa kuwafundisha namna ya kutumia kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kundi la wanaume na wanawake walioketi katika viti, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, katikati kuna watoto wadogo ambao wanalala na kucheza juu ya mkeka uliotandikwa kwenye ardhi.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti wakijipangilia kwenye mstari uliyonyooka, wakisikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa na kuandika katika madaftari yao yaliyopo juu ya meza.

Wanafunzi waliovaa sare za rangi ya maziwa wakiwa wapo ndani ya jengo kubwa. Ambapo wanapatiwa mafunzo ya utumiaji na utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyoko juu ya meza. Huku pembeni yao kukiwa kuna maboksi yanayohifadhia vitu hivyo.

Kijana wa kiume akiwa anatabasamu na kupokea cheti kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti katika mahafali, cheti hicho kikionyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora kati ya wengi aliyosoma nao darasani

Wanawake wanne waliosimama katika mstari ulionyooka mbele ya jengo; ambapo kila mmoja ameshika karatasi inayoonyesha ramani ya bara la Afrika, ikiwa imepakwa rangi za aina tofuti tofauti.

Mwalimu wa kiume aliyesimama mbele ya darasa akiwa anatoa mafunzo kwa wanafunzi walioketi kwenye madawati wakimsikiliza, nyuma yao kuna vitabu mbalimbali vilivyopangiliwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wameketi kwenye viti vya rangi nyekundi, huku wakijadili mambo mbalimbali yaliyo andikwa katika vitabu au makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Kundi la wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo, wakiwa wanapima urefu wa kitambaa na kukata kwa kutumia mkasi, huku wakishona kwa mashine ijulikanayo kama cherehani.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja, wakiwa wameketi katika mandhari tulivu ya eneo la nje huku wakizunguka meza yenye muundo wa duara, juu yake kukiwa na vitabu mbalimbali simu janja na pochi.

Watu wazima wakiwa wameketi katika madawati, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa. Kila mmoja akiwa anasikiliza kwa umakini kile ambacho mwalimu anafundisha na kuandika katika daftari.

Mwanaume mtu mzima akiwa ameketi katika eneo tulivu la maktaba, akisoma kitabu kilichopo juu ya meza huku nyuma yake kukiwa na rafu inayotumika kuifadhi vitabu vya aina mbalimbali pamoja na magazeti.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya darasa lenye kompyuta nyingi zilizoharibika, wakiwa wanajaza maswali ya mitihani ambayo ni kipimo cha kile walichofundishwa darasani kama wameelewa vizuri.

Mwanaume akiwa ameketi katika dawati lililotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, akiwa amevaa koti la rangi ya bluu, akijisomea mwenyewe kwa kuandika katika daftari akitumia penseli.

Mwalimu wa kike aliyevaa kofia nyeupe, akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi watu wazima walioketi kwenye vyeti, wakimsikiliza kwa makini na kuandika kila walichofundishwa kwenye madaftari yao.

Mwanamke aliyevaa kofia ambaye ni mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa watu wazima ambao wameketi kwenye madawati wakimsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Mkusanyiko wa wanawake wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki huku wengine wakiwa wamebeba pochi wakijadiliana mambo mbalimbali, nyuma yao kuna ubao ambao umeandikwa kwa maandishi meupe.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamekaa kwenye makundimakundi ndani ya jengo wakiwa wanajadili maswala mbalimbali, huku mmoja wao akiwa anaandika kile wanachokijadili katika daftari au karatasi aliloshika mkononi.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba katika eneo ambalo wanaonekana wakifanya mkutano au semina, huku kiongozi akiwa amesimama na kuwapatia mafunzo, watu hao wameketi wakiandika, mezani kuna kompyuta mpakato chupa za maji ya kunywa.

Wanawake watatu wakiwa wapo katika nyuma nzuri na ya kisasa wakijadiliana baadhi ya mambo yaliyopo kwenye makaratasi wanayoyatazama juu ya meza huku ukutani kukiwa na makabati yanayotumika kuhifadhia vyombo.

Mwanamke mtu mzima aliyesimama akiwa anatoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika viti, ndani ya chumba ambacho kina mwanga wa kutosha utokanao na taa zinazowaka zilizofungwa juu katika paa.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuruhusiwa kuzungumza,

Kijana wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mifupi akiwa amesimama huku akinyoosha kidole juu ya karatasi lililopo mezani na wanafunzi wa kiume wakiwa wanalitazama.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, wameketi kwenye viti huku wakijadiliana masuala mbalimbali kila mmoja akiwa ameshikilia karatasi nyeupe, pembeni yao kuna meza ambayo juu yake ina chupa za maji ya kunywa, watakazotumia wakati wa mapumziko.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya nyumba, ambapo wanachora watu njiti kwenye karatasi nyeupe zilizobandikwa ukutani, zikionyesha tathimini ya kujifunza; pia kuna maua mazuri yaliyopo katika eneo hilo.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakizunguka meza pana ya rangi nyeupe, juu yake kuna makaratasi na vitabu ambavyo wanavitumia kwa ajili ya kufanya mjadala.

Mwanaume aliyeketi katikati ya wanawake wawili walioketi pembeni yake, wakiwa wanajadili maswala yaliyoandikwa katika vitabu vilivyopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na rafu zenye vitabu vya aina mbalimbali.

Mwanamke akiwa amesimama ndani ya chumba akitazama kundi la watu walioketi katika viti ambao wanasikiliza kwa makini, kile anachozungumza chumba hicho kina mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu.

Kijana wa kiume aliyevaa shati la mikono mirefu lenye rangi ya madoa ya nyeupe na nyeusi, akiwa ameketi Kwenye kiti pamoja na wanawake wawili wote. Wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba wakipatiwa mafunzo au semina, huku bidhaa zikiwa zimefunikwa kwa vitambaa. Juu yake kuna chupa za maji ya kunywa, kompyuta mpakato, madaftari na kalamu wanazoandikia.

Kundi la wanawake na wanaume, akiwemo zeruzeru, wameketi kwenye viti vya plastiki, wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali, ambapo yanaandikwa katika karatasi mmoja wao aliyeshikilia.

Wanawake wenye umri mkubwa waliovaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai pamoja na urembo, wakiwa wanafundishwa namna ya kuandika na kusoma irabu za kiswahili.

Kundi la watu wazima, wakionekana kuwa ni wafanyakazi, wamekusanyika ndani ya chumba na kuketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa kubwa au chumba cha maabara, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wanaomsikiliza, juu ya meza kukiwa na vifaa mbalimbali vinavyotumika kufanyia uchunguzi wa kisayansi, kama vile kemikali zilizohifadhiwa kwenye chupa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamejikusanya ndani ya darasa wameketi kwenye viti, huku wakipatiwa mafunzo yasiyo rasmi, mbele yao kuna ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi yanayoonyesha maana umuhimu, pamoja na aina za ndoa.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe, ndani ya jengo ambalo lina sehemu kubwa iliyowazi, akiwa anasoma kitabu kilichopo juu ya meza ambacho kimefunguliwa.

Mwanamke mwenye umri mkubwa aliyejifunga kitambaa kichwani akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa, huku mkononi ameshikilia cheti kinachoonyesha kuwa amehitimu, kikiwa na jina lake pamoja na saini.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo zuri ambalo limepambwa kwa kutumia mapulizo, mbele kukiwa na skrini pana ambayo inaonyesha kuwa wanajifunza lughaa ya kitaliano.

Wanawake waliovaa sare za fulana za rangi ya bluu bahari zikiwa na nembo ya viganja vya mkono vyenye rangi tofauti tofauti, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.

Mwalimu wa kiume alievaa mavazi ya rangi nyeusi akiwa amesimama pembeni, akimtazama mwanamke ambaye anamfundisha hesabu za kujumlisha na irabu za kiswahili anazoandika katika ubao wa rangi nyeusi.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa, wameketi kwenye viti huku wakiandika kile ambacho kimeandikwa katika ubao wa rangi nyeupe uliyopo mbele yao.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, mmoja wao amesimama akiwa anawaelekeza ama kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, mezani kukiwa na vitabu na madaftari wanavyotumia kujifunzia, pembeni kukiwa na baiskeli ambayo imeegemezwa katika ukuta.

Wanaume wawili walioketi katika viti wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya Kitabu. Ambacho kimefunuliwa kikiwa juu ya meza maarufu kinajulikana kama "Biblia". Huku wakiandika kile walichojifunza kwenye madaftari.

Vijana wawili wakike na mmoja wakiume wakiwa wameketi wakitazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na ubao mdogo uliobandikwa makaratasi ya rangi nyeupe.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba ambacho kina mwaga kutosha wakiwa wanafanya majadiliano huko baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanajifunza kuchora alama au herufi mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi na kuchora kwenye makaratasi ya rangi nyeupe.

Mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo kuna madirisha ya vioo wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake kwa wanaume wakiwa wapo ndani ya jengo linaloingiza mwanga wa kutosha; kila mmoja akijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato, simu janja au kitabu vilivyopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa wakiwa wanapatiwa mafunzo ya uchoraji na uandikaji wa alama mbalimbali, wakitumia wino wa rangi nyeusi kuchora katika karatasi za rangi nyeupe.

Wanaume watu wazima wengi wao wakiwa wamevaa kofia vichwani, wamekusanyika ndani ya jengo wakionekana kuwa wamesimama na wenye nyuso za furaha; huku wakiwa wanacheza muziki.

Mwanamme na mwanamke wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo ambalo lina madirisha ya vioo, wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato ambayo ipo juu ya meza.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya jengo pana ambapo mezani kuna vifaa mbalimbali vya kielekroniki wakijifunza namna ya kutengeneza na kuvitumia, pia kuna maboksi ambayo hutumika kuhifadhia vifaa hivyo.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika na kuketi kwenye madawati yaliyo tengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya darasa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari .

Mwanamke mtu mzima aliyevaa kofia kichwani akiwa ameketi katika kiti ndani ya darasa, akiwa anajisomea ili kupata maarifa kwa kutumia kitabu na kuandika kile alichojifunza kwenye daftari akitumia penseli.

Wanaume na wanawake watu wazima wakiwa wameketi katika kiti, huku wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali wakitazama kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza pia kuna chupa za kuhifadhia majukumu.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi kwenye viti vya plastiki wakitazamana huku katikati yao kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa, juu yake kuna kompyuta mpakato simu janja vitabu pamoja na kipaza sauti.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika mandhari nzuri yenye miti mirefu na nyasi fupi zenye rangi ya kijani. Mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu ambacho amekifunua na kusoma maandishi yaliyo andikwa katika kurasa ya kitabu hicho.

Vijana wa kiume na wa kike, wazungu na waafrika, wote wameketi katika viti ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo huku wakisikiliza kwa makini, na nyuma ya darasa hilo kuna ubao wa rangi ya kijani uliobandikwa matangazo mbalimbali.

Mwalimu wa kike aliyevaa gauni ndefu akiwa anatoa somo kwa watu walioketi kwenye mkeka, kila mmoja akiwa na madaftari ambayo wanatumia kuandika kile wanachofundishwa.

Mwalimu wa kike aliyejifunga kitambaa kichwani, akisimama katikati ya darasa na kusoma kitabu alichoshika mkononi, ambapo wanafunzi wanamsikiliza kwa makini na kuandika kile walichofundishwa kwenye madaftari yao.

Wanaume watatu wakiwa wapo ndani ya chumba huku wawili wakiegemea meza na mmoja aliyevaa kanzu akiwa anaandika katika makaratasi makubwa meupe yaliyopo juu ya meza.

Kijana wakiume ambae ni mwalimu, akiwa amesimama akitoa mafunzo kwa kundi la wanawake, walioketi kumzunguka huku wakimsikiliza kwa makini nyuma yake kuna ubao wa rangi nyeusi, uliobadikwa makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Mwanamke mwenye umri mkubwa aliyejifunga kitambaa kichwani, akiwa yuko ndani ya darasa mkononi ameshikilia cheti, kinachoonyesha kuwa amehitimu kikiwa na jina pamoja na saini yake.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, kila mmoja akiwa akitizama na kutumia kompyuta zilizopo mbele yao, ambazo huwapatia taarifa, hutumika pia kama sehemu ya burudani na kuwapa ujuzi au maarifa.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya jengo ambapo wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza, pembeni yake kukiwa na maboksi yanayotumika kuhifadhia vifaa hivyo.

Vijana wa kike na wa kiume ikiwa ni wazungu na waafrika, wameketi ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa. Nyuma ya darasa hilo kuna ubao wa rangi ya kijani; uliobandikwa makaratasi ya matangazo mbalimbali.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari ili kujikumbushia kipindi watashau.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao ndani ya chumba cha darasa, wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari .

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanajadiliana na kuelekezana kwa kutumia kompyuta mpakato, iliyopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na madirisha yaliyopo ukutani yaliyotengenezwa kwa vioo.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wameketi ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo ya uchoraji wa alama au herufi mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi na kuchora katika makaratasi ya rangi nyeupe.

Vijana wanne wa kike wakiwa wamesimama kwenye mstari mbele ya jengo, ambapo kila mmoja ameshika karatasi inayoonyesha ramani ya bara la Afrika ikiwa imepakwa rangi tofautitofauti.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekusanyika ndani ya darasa kila mmoja akiwa na kitabu au makaratasi ambayo anayatumia kwa ajili ya kujifunza huku pembeni wakiwa wana chupa za maji ya kunywa.

Vijana wakike na wakiume waliovaa majoho marefu na kofia za rangi nyeusi wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupiga picha ya ukumbusho, wakati wa mahafali ya kuhitimu elimu au mafunzo waliyopatiwa.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba cha darasa, mezani kukiwa na vitabu na madaftari wakipatiwa mafunzo. Kwa mbali kuna chombo cha usafiri ambao ni baiskeli imeegemezwa ukutani.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti katika mpangilio wa mstari ulionyooka, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika kwenye madaftari yaliyopo juu ya meza ili kujikumbusha wakati wa kisahau.

Watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyo tengenezwa kwa kutumia mbao. Ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yao ili kujikumbusha wakati watakaposahau.

Kundi la wanaume na wanawake pia akiwemo zeruzeru wameketi katika viti vya plastiki, huku wakijadiliana mambo mbalimbali na mmoja wao akiwa ameshika karatasi la rangi nyeupe ambalo lina mada wanazotakiwa kuzijadili.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya chumba chenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilzofungwa juu, akiwa anatoa mafunzo kwa wanaume na wanawake walioketi katika viti huku wakimsikiliza. Nyuma ya chumba hicho kuna makabati yanayotumika kuhifadhi vitu mbalimbali.

Wanawake wakiwa wamejikusanya ndani ya nyumba nzuri na ya kisasa, wakisoma mambo mbalimbali, yaliyo andikwa kwenye makaratasi yaliyopo juu ya meza, huku ukutani kukiwa na makabati yanayotumika kuhifadhia vyombo.

Wanaume na wanawake wakiwa wamejikusanya ndani ya jengo na kuketi katika madawati, wote wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa, ili kuelewa na kuandika katika madaftari kile walichofunzwa.

Vijana wawili wakiume wakiwa wanamtazama mwanamke ambaye ameshika vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofauti vikiunganishwa huwa vinatengeneza umbo kubwa, mchezo huo unatumiwa na watoto ili kukuza akili yao.

Wanawake wakiwa ndani ya eneo ambapo wanafanya shughuli ya ujariamali, wakiwa wanafundishana namna ya kushona nguo za aina mbalimbali kwa kutumia mashine ijulikanayo kama cherehani.

Kundi la wanawake na wanaume walioketi katika viti vinavyotumiwa na walemavu wa miguu, wakiwa ndani ya jengo lililopambwa kwa mapulizo na vitambaa vyenye rangi mbalimbali, mbele yao kuna skrini kubwa inayoonyesha kuwa wanajifunza lugha ya Kiitaliano.

Kijana wa kiume mwenye sura ya kutabasamu akiwa anapokea cheti kutoka kwa mwanamume aliyevaa suti, wakati wa mahafali cheti hicho kinaonyesha kuwa amekuwa mwanafunzi bora, kati ya wenzake aliosoma nao.

Vijana wakiume wakiwa wamesimama ndani ya chumba, wengi wamevalia suti pamoja na kanzu, mmoja wao akiwa ameinama na kuandika katika karatasi za rangi nyeupe, zilizopo juu ya meza.

Wamama pamoja na wababa wakiwa wameketi katika vyeti kila mmoja akiwa anatumia na kutazama kompyuta zilizopo juu ya meza, ikiwa ni namna ya kupata taarifa, ujuzi au kupata burudani.

Wanaume na wanawake wakiwa wapo ndani ya chumba wanajadiliana maswala mbalimbali wakitumia kompyuta mpakato ambazo zipo juu ya meza chumba icho kina madirisha mapana yaliyo funikwa kwa mapazia ya rangi ya njano

Wanawake wakiwa wameketi kwenye kiti huku wakimtazama mwalimu wa kike aliye simama pembeni ya ubao, akiwa anawafundisha namna ya kusoma na kuandika maneno mbalimbali yaliyo andikwa kwa lugha ya kiingereza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti darasani ambapo wameninginiza mabegi yao wakiwa wanajadiliana kile ambacho wamefundishwa, huku mbele kukiwa na ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya darasa wameketi kwenye viti huku mezani ukiwa na madaktari na vitabu, wanavyotumia kujifunza kwa mbali kukiwa na baiskeli ambayo imeegemezwa ukutani.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa, wakiketi kwenye viti na kuandika kwenye madaftari yao kile ambacho kimeandikwa na mwalimu katika ubao mweupe, ambao una maandishi.

Wanawake na wanaume watu wazima wakiwa wemeketi kwenye viti, huku wakitazama kompyuta zikiwa juu ya meza, zikiwa zinatumika kama njia ya mawasiliano ama taarifa muhimu, pia unaweza ikawa sehemu ya burudani.

Wanawake wakiwa wameketi ndani darasa kwa mpangilio wa mstari ulionyooka, wakiwa wanasikiliza kwa makini wanachofundishwa na kuandika katika madaftari yao aliyopo juu meza.

Wanawake na wanaume waliokusanyika ndani ya chumba ambacho kina madirisha mapana yaliyofunikwa kwa kutumia mapazia rangi ya jana wakiwa wanajadiliana mambo mbalimbali ya maendeleo kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wamejikusanya ndani ya chumba wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana, ili kuweza kujifunza mambo mbalimbali.

Chumba kikubwa cha darasa chenye madawati ambapo watu wakike na kiume wamejaa kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali, anayopaswa kuyajibu kwa usahihi ilikuweza kufaulu ikiwa ni kama kipimo cha uelewa wa kile walichofundishwa.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakiwa wanapatiwa mafunzo huku wakipiga makofi ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi kwa mtu liyefanya vizuri au kuafikiana katika hoja mtu aliyoitoa.

Wanawake na wanaume waliovaa fulana za rangi nyekundu wakiwa wameketi kwenye viti vinavyotumiwa na walemavu wa miguu, ndani ya jengo lililopambwa kwa mapulizo huku mbele yao kukiwa na skrini kubwa inaonyesha kuwa wanajifunza lugha ya kiitaliano.

Kijana wakike mwenye tabasamu usoni aliyesuka nywele refu za rangi nyeusi na kuvaa koti la rangi ya bluu, mkononi ameshikilia kompyuta mpakato ambayo anaibonyeza ilikuamuru kufanya jambo fulani.

Mwanamke aliye jifunga kitambaa cha rangi nyekundu kichwani, akiwa ameshikilia kitabu na kuwasomea wanafunzi ambao wameketi katika viti, wakimsikiliza mwalimu huyo kwa makini na kuandika kwenye madaftari kile wanacho fundishwa.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati nyeupe na mikono mifupi, akiwa anawaelekeza wanafunzi walioketi katika viti, akinyoosha kidole juu ya karatasi lililopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo ambalo lina nguzo imara na mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, wote wakiwa makini kusikiliza kile ambacho wanafundishwa.

Mwanamke aliyevaa kofia kichwani akiwa ameketi katika kiti ndani ya darasa, akijifunza kwa kusoma katika kitabu lilichopo juu ya meza na kuandika kwenye daftari lake akitumia penseli.

Vijana wakiume na wakike waliovaa majoho marefu na kofia kichwani, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupata picha ya ukumbusho wakati wa mahafali ya kuitimu mafunzo au elimu; waliyopatiwa kwa muda mrefu.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa amesimama ndani ya jengo ambapo anatoa mafunzo kwa kundi la watu wazima walioketi katika viti, baadhi yao wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanafunzi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambalo lina kompyuta nyingi zilizoharibika, kila mmoja akiwa na karatasi ya mtihani, ambao una maswali anayopaswa kuyajibu kwa usahihi, ili kuweza kufaulu vizuri.

Mwanamke mtu mzima akiwa amesimama akitoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika viti wanao msikiliza, jengo hilo linamwanga wa kutosha utokanao na taa ambazo zimewaka na kufungwa juu.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya jengo kubwa ambapo wanapatiwa mafunzo ya utumiaji na utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilivyopo juu ya meza, pembeni yake kuna maboxsi ambayo hutumika kuhifadhia vifaa hivyo.

Mwanamke mwenye nyuso ya tabasamu aliyesuka nywele refu za rangi nyeusi na kuvaa koti la rangi ya bluu, mkononi ameshikilia kompyuta mpakato akibonyeza vitufe ili kuiamuru kufanya jambo fulani.

Mwanamke mwenye umri mkubwa aliyejifunga kitambaa kichwani ameketi ndani ya darasa na mkononi ameshikilia cheti kinachoonesha kuwa amehitimu mafunzo waliyopatiwa, kikiwa na jina pamoja na saini yake.

Mwanaume na mwanamke wakiwa wameketi katika vyeti ndani ya darasa, ambalo lina madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, wakiwa wanajadiliana huko wakitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya jengo pana ambapo wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki vilikuwepo juu ya meza, pia kuna maboksi yanayotumika kuhifadhia vifaa hivyo.

.Wanawake wakiwa wamejikusanya ndani ya jengo moja, ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya ushonaji wa nguo, huku wakitumia vitambaa vidogo, uzi na sindano kwa ajili ya kushomea.

Mkusanyiko wa wanawake wengi wakiwa wapo ndani ya jengo wameketi kwenye viti, wakipatiwa mafunzo ya ushonaji wa nguo, huku wakitumia vitu mbalimbali kama vile kitambaa, uzi na sindano pamoja na mikasi.

Wananchi wa kike na wa kiume wakiwa wamejikusanya katika eneo pana, wakiketi kwenye nyasi fupi chini ya miti mirefu huku wakisikiliza kile wanachoambiwa na mwanaume aliyesimama katikati yao; kwenye eneo lililo na uwazi.

Mwanamke akiwa amesimama mbele ya chumba ambacho kina mwanga wa kutosha kutokana na taa zilizofungwa juu, akiwa anazungumza huku kundi la watu walioketi kwenye viti wakimsikiliza kwa umakini na utulivu.

Kundi la wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa mbao na chuma, wakiwa makini kusikiliza mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari yao.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye vyeti vya rangi nyekundu, wakijadiliana mambo mbalimbali kwa kutumia vitabu na majarida yaliyopo juu ya meza, huko ukutani kukiwa na picha zilizobandikwa zikiwa zina maandishi.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, wakiwa wanafanya zoezi la kujifunza namna ya kuandika herufi au alama mbalimbali kwa kutumia wino wa rangi nyeusi na makaratasi ya rangi nyeupe.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, ambapo wanajifunza kuchora au kuandika alama mbalimbali, wakitumia wino wa rangi nyeusi na makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.

Wanawake waliokusanyika katika chumba, ambapo wanafanya shughuli ya ujasiriamali ikiwa ni ya ushonaji, huku wakielekezana na kufundishana namna ya kushona nguo kwa kutumia cherehani.

Kundi la wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba ambapo wameketi kwenye madawati madogo, wakiwa wanasikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa na kuandika katika madaftari yao.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba, wakiketi kwenye viti vya plastiki katika muundo wa duara, wakiwa wanafanya majadiliano ya vitu mbalimbali, huku mmoja wao akiwa anaandika katika karatasi nyeupe kwa kutumia kalamu.

Mwanamke mwenye sura ya kutabasamu aliesuka nywele ndefu za rangi nyeusi na kuvaa koti la rangi ya bluu akiwa mkononi ameshikilia kompyuta mpakato akibonyeza vitufe ilikuiongoza kompyuta hio kufanya jambo fulani.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti vya plastiki huku wakitazamana, katikati kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa ambapo juu yake ina madaftari au vitabu, kompyuta mpakato, simu janja na kipaza sauti.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati la rangi jeupe akiwa amesimama mbele ya darasa pembeni ya ubao, akitoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika viti wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika walicho fundishwa kweye madaftari madogo ya msomi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo lilo tengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, huku mbele yao akisimama mwanaume ambaye anawapatia mafunzo pia kunavifaa mbalimbali kama zawadi au msaada.

Mwanamke akiwa ameketi katika dawati ndani ya darasa huko mkononi ameshikilia karatasi ambayo ni cheti kinachoonyesha kuwa amehitimu mafunzo kikiwa na jina lake pamoja na saini.

Vijna wa kike na wa kiume waliovaa majoho marefu na kofia za rangi nyeusi wakiwa wamesimama kwa pamoja, ili kupata picha ya ukumbusho katika mahafali yao ya kuhitimu mafunzo waliokuwa wanapatiwa.

Wanawake na wanaume walioketi kwenye viti vya plastiki katika mandhari ya shamba, ambapo kuna miche ya mahindi imestawi vizuri, mwalimu amesimama mbele akiwa anawafundisha.

Vijana wa kiume na wa kike wazungu na waafrika wote wapo ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo wakisikiliza kwa makini, nyuma yao kukiwa na ubao wa rangi ya kijani uliobandikwa karatasi ya matangazo.

Vijana wa kiume wakiwa wamechuchumaa wakifanya sanaa ya ubunifu kwa kuchora picha ya mwanaume kwenye karatasi, akiwa anachuma majani ambayo yamebandikizwa katika karatasi hilo.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba, ambacho kina madirisha mapana yaliyofunikwa kwa mapazia, wakiwa wanajadiliana kile ambacho wanakitazama katika kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwanaume mwenye tabasamu akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi wenye maandishi meupe ikiashiria ni eneo la darasa. Mkono mmoja akishikilia mpira wa makaratasi uliyosukwa kwa kutumia katani na mkono mwingine akiwa ameshikilia ukili.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti kwenye mandhari ya eneo zuri la nje, wakiwa wameizunguka meza yenye muundo wa duara huku juu yake kukiwa na vitabu pochi na simu janja wanavyo tumia kwaajili ya kujifunzia

Wanaume waliokusanyika ndani ya chumba, wakiwa wameketi na kujadiliana masuala mbalimbali ya maendeleo, huku pembeni kukiwa na ukuta mweupe pamoja na kabati linalotumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Mwanaume aliyoketi kwenye kiti akiwa amevaa shati la madoa ya rangi nyeupe na nyeusi, huku pembeni wakiwa wanawake wawili wote wanatazama scrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanawake watatu pamoja na mwanaume mmoja wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga hafifu, wakiwa wanajadiliana baadhi ya mambo yaliyoandikwa katika kurasa ya vitabu vilivyopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume, wakiwa wapo ndani ya jengo wakipatiwa mafunzo kwa kutumia vitabu na madaftari, yaliyopo juu ya meza kwa mbali kukiwa na baiskeli inayotumika kama chombo cha usafiri imegamizwa kwenye ukuta.

Mwanamke akiwa amembeba mtoto mdogo mgongoni kwa kumfunga na kanga, akiwa anasoma maandishi yaliyoandikwa katika karatasi kubwa za rangi nyeupe, ambazo zimebandikizwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Mwanamke mwenye umri mkubwa aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasai pamoja na urembo mbalimbali. Akiwa anajifunza namna ya kusoma na kuandika silabi za kiswahili ambazo zinaonekana katika ubao wa rangi nyeusi.

Wanawake watatu wakiwa wapo ndani ya nyumba nzuri na yakisasa wakisoma makaratasi yaliyopo juu ya meza, huku ukutani kukiwa na makabati yanayotumika kuhifadhia vyombo vya kupikia.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa amesimama katika eneo linalotumika kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali vya samani akiwa anawasomea wenzake kitabu alichoshikilia mkononi.

Mwanaume mmoja na wanawake wanne wakiwa wamesimama katika mstari ulio nyooka, kila mmoja ameshikilia cheti kinacho onyesha kua amehitimu mafunzo au elimu aliyo patiwa huku nyuma yao kukiwa na vyombo vya muziki.

Wanaume na wanawake walioning'iniza vitambulisho kwa kamba shingoni. Wakiwa wapo ndani ya jengo ambapo wanabandika karatasi ndogo za pinki kwenye karatasi nyeupe, pembeni kukiwa na kompyuta mpakato pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Wanawake watatu waliovaa mavazi ya kuwapendezesha, wakiwa wameketi kwenye viti kila mmoja akiwa anasoma karatasi iliyopo juu ya meza na mkononi wakiwa wameshikilia penseli, wanazotumia kwa ajili ya kuandikia.

Wanawake watatu wamevaa fulana ziliyofanana maandishi ziliyoandikwa kwa lugha ya kingereza kila mmoja akiwa ameshikiia penseli anayotumia kuandika katika makaratasi yaliyopo juu ya meza.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti akiwa amesuka vizuri, akitazama skrini ya kompyuta iliyopo juu ya meza ili kujifunza na kujiongezea maarifa nyuma yake kukiwa na vijana wakike na wakiume ambao nao wanasoma kwa kutumia kompyuta.

Mwalimu wa kike aliyejifunga ushungi kichwani akiwa anasoma kitabu alichoshika mkononi, huku wanafunzi wakimsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanawake wawili na mwanaume mmoja wakiwa wamekaa chini wakitazama kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, ili kujifunza jambo huku nyuma yao kukiwa na ubao uliobandikwa makaratasi mengi ya rangi nyeupe.

Wanaume walioketi katika viti ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha, huku mmoja akiwa amesimama kutoa maelekezo au kuwafundisha namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti kwenye eneo lililo na uwazi, kukiwa na nguzo ndefu za chuma zilizoshikilia paa ya eneo hilo kila mmoja akiwa na makaratasi anayosoma.

Wanaume pamoja na wanawake wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama, akiwa anamwelekeza mmoja baada ya mwingine kile kilichoandikwa katika kitabu kilichopo juu ya dawati.

Chumba cha darasa kikubwa ambacho kina madawati marefu, kukiwa na watu wazima kila mmoja akiwa na karatasi au mtihani wenye maswali anayopaswa kuyajibu kwa usahihi, ikiwa ni kipimo cha kile walichojifunza kama wameelewa.

Mwanamke na mwanaume ambao ni watu wazima wakiwa wamevaa majoho na kofia, wakipiga picha ya pamoja kama kumbukumbu ya mahafali ya kuhitimu mafunzo waliyopatiwa huku wakiwa wameshikilia cheti.

Wanawake na wanaume walio kusanyika ndani ya chumba, wakiketi kwenye viti katika muundo wa duara na kujadili mambo balimbali, huku pembeni kukiwa na meza yenye chupa za maji ya kunywa, watakazo tumia wakati wa mapunziko mafupi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo wameketi kwenye viti, huku wakiwa wanapatiwa mafunzo juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato, pochi, mabegi pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Wanawake watu wazima wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ndani ya darasa wakiwa wanasikiliza kwa umakini na utulivu kile wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari yaliyopo juu ya madawati.

Wanawake na wanaume wakiwa wote wameketi katika viti ndani ya darasa, wakisikiliza kwa makini kile wanacho fundishwa, huku mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la shamba ambapo kuna miche iliyostawi vizuri ya rangi ya kijani wakiwa wanapatiwa mafunzo kuhusu kilimo bora na cha kisasa na baadhi yao wakiandika kwenye madaftari kile wanachofundishwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya eneo linaloingiza mwanga wa kutosha, kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia vitu mbalimbali kama vile; simu janja, kompyuta mpakato au vitabu.

Wanafunzi wakiwa wapo ndani ya darasa ambalo lina kompyuta nyingi zilizoharibika, wakiwa na makaratasi ambayo ni mtihani wenye maswali yanayopaswa kuyajibu kwa usahihi ilikuweza kufaulu.

Vijana wakiume na wakike wakiwa wamekusanyika ndani chumba au darasa, wakiketi kwenye viti na kumsikiliza mwalimu ambaye amesimama ili awapatie mafunzo, mbele yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe ulio na maandishi.

Darasa kubwa ambalo lina madawati marefu, kukiwa na watu wazima wakionekana kufanya mtihani, ambao ni maswali wanayotakiwa kuyajibu kwa usahihi, ili kuweza kufaulu vizuri; ikiwa ni kipimo cha kile walichofundishwa kama wameelewa.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe ndani ya chumba, ambacho kina eneo kubwa lililo wazi, akiwa amesoma kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kimefunuliwa kipo juu ya meza.

Mwanaume akiwa ameketi kwenye kiti katika eneo la maktaba ambalo ni tulivu, akisoma kitabu kilochopo juu ya meza, huku nyuma yake kukiwa na rafu iliyohifadhiwa vitabu vya aina mbalimbali.

Mwanamke aliyembeba mtoto mdogo mgongoni akimfunga na kanga anasoma baadhi ya maneno yaliyoandikwa katika karatasi kubwa za rangi nyeupe zilizobandikwa kwenye ubao wa rangi nyeusi.

Vijana wakike na wakiume Kila mtu akiwa ameketi katika benchi au kiti, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpkakato, simu janja au vitabu.

Mkusanyiko wa watu mbalimbali wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wameketi katika viti wakisikiliza kile wanachofundishwa huku wakipiga makofi ikiwa ni ishara ya kutoa pongezi kwa mtu aliofanya vizuri.

Vijana wa kike na wakiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba ambapo kuna madirisha ya vioo yanayopitisha mwanga na hewa safi, wakiwa wanajadiliana baadhi ya mambo, huku wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba wakichora michoro njiti katika karatasi zilizobandikwa ukutani inayoonyesha tathimini ya kujifunza, pia kuna maua mazuri ya rangi tofautitofauti yakipendezesha eneo hilo.

Wanaume wakiwa wapo ndani ya darasa ikiwa ni mchangayiko ya wazungu na waafrika, wote wakiwa wanasikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa na baadhi wakiwa wanatumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya chumba, wameketi kwenye viti vya plastiki katika muundo wa duara, wakiwa wanajadili mambo mbalimbali, huku mmoja wao akiandika karatasi nyeupe alizoshikilia mkononi.

Kundi la wanawake wakiwa wamesimama katika mandhari ya eneo la shamba, lililo na mazao yaliyostawi kwa rangi ya kijani kibichi, huku wakipatiwa mafunzo au elimu inayohusiana na kilimo bora cha kisasa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama nyuma ya mwanamke aliyeketi kwenye kiti, wakiwa wanamsaidia au kumwelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana kwenye kompyuta mezani iliyopo mbele yake.

Kijana wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akiwa ameweka penseli sikioni, anasoma kitabu alichoshika mkononi na wenzake wanamsikiliza, wote wakiwa katika eneo linalotumika kwa ajili ya kutengeneza vitu mbalimbali vya samani.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamekusanyika kwa pamoja ndani ya chumba, wameketi kwenye viti wakiizunguka meza pana ya rangi nyeupe wakiwa wanajadili masuala mbalimbali huku baadhi yao wakisoma makaratasi au vitabu vilivyopo juu ya meza hiyo.

Wanawake watatu wakiwa wameketi ndani ya nyumba nzuri na ya kisasa wakisoma baadhi ya makaratasi yaliyopo juu ya meza, katika kuta ya nyumba hiyo kuna makabati ambayo hutumika kwa ajili ya kuhifadhia vyombo.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba, ambapo mmoja wao amesimama akiwa anawaelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Kundi la wanawake na wanaume walio vaa sare ya makoti ya rangi ya bluu, wakiwa wameketi katika viti katika mandhari ya nje, wakipatia mafunzo na mwalimu aliyesimama mbele yanayohusu elimu bora na cha kisasa.

Wanawake waliovaa sare na fulana ya rangi ya bluu bahari, yenye nembo ya viganja vya mikono vyenye rangi tofautitofauti, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa.

Wanaume na wanawake waliokusanyika katika eneo lenye miti mingi inayotoa vivuli, wakiwa wameketi kwenye viti huku wakimsikiliza mwanaume aliyesimama katikati yao ambaye anazungumza.

Mwalimu wa kiume aliyesimama katikati ya jengo akiwa anatoa mafunzo kwa watu wazima walioketi kwenye viti vya rangi ya machungwa vilivyopangiliwa katika mistari iliyonyooka huku mmoja wao akiwa amesimama akizungumza.

Vijana watatu wa kiume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakifanya majadiliano ya mambo mbalimbali, wakiwa wameizunguka meza ambayo juu yake na chupa za maji ya kunywa, vitabu, pamoja na kishkwambi.

Wanawake wawili wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba wakiwa wanasoma maandishi yaliyoandikwa katika kurasa ya kitabu kilichopo juu ya meza, huku nyuma yao kukiwa na picha iliyobandikwa ukutani ikionekana kuwa ni ramani ya eneo fulani.

Wamama waliowabeba watoto wao na kuwapakata wakiwa wamekusanyika eneo moja wakipatiwa mafunzo na muuguzi wa afya aliye vaa kizibao cha rangi nyekundu. Huduma hizo zinahusu afya bora ya watoto.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama mbele ya ubao wenye rangi nyeupe, mmoja akiwa anabandika karatasi katika ubao huo, huku mwingine akiandika katika daftari dogo ambalo ameshikilia mkononi.

Vijana wawili, wakiwa wameketi ndani ya chumba, mmoja akiwa amevaa kofia, wakijadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kipo juu ya meza kimefunguliwa. Pembeni ya kitabu hicho kukiwa kuna kompyuta mpakato.

Vijana wakike na wakiume wazungu na wa Africa wote wakiwa ndani ya chumba wakipatiwa mafunzo, huku mmoja wao akiwa amenyoosha mkono wa kushoto juu, ikiwa ni ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wapo ndani ya jengo lenye mwanga hafifu, wameketi kwenye viti vya rangi ya njano huku mmoja wao akinyoosha mkono kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika jengo, wakizunguka meza pana ambayo juu yake ina madaftari, karatasi na vitabu wanavyotumia kujadiliana masuala mbalimbali.

Kijana wa kiume aliyesimama huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, akiwa anachangia hoja au kuwasilisha mada kwa kundi la watu walioketi mbele, huku mezani kukiwa kumefunikwa na kitambaa cheupe.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo lenye mwanga hafifu, wameketi kwenye viti wakisikiliza kila wanacho fundishwa huku mmoja wao akinyoosha mkono juu kama ishara ya kuomba ruhusa ili aweze kuzungumza.

Walimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa na kusoma kitabu, ili kutoa elimu kwa wanafunzi watu wazima walioketi katika viti; wakiwa wanasikiliza kwa makini.

Mwanamke mwenye umri mkubwa akiwa aliyevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la kimasai, akiwa anajifunza namna ya kusoma silabi za kiswahili, zilizoandikwa katika ubao mweusi.

Wanaume wakiwa wamesimama ndani ya nyumba, mmoja wao akichora watu njiti katika karatasi zilizobandikwa ukutani, pia sehemu hiyo kuna maua mazuri ambayo yanaipendezesha.

Wanaume na wanawake, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa. Juu ya meza kukiwa na vitabu na madaftari wanayotumia kujifunza, huku pembeni kukiwa na chombo cha usafiri. Ikiwa ni baiskeli iliyoegemezwa ukutani.

Wanaume pamoja na wanawake walioning'iza vutambulisho shingoni kwa kutumia kamba, wakiwa wanajadili mambo mbalimbali na kuandika kwenye karatasi ndogo zenye rangi ya pinki na kubandika kwenye karatasi kubwa ya rangi nyeupe.

Wananchi wakiwa wamekusanyika au kuitikia wito na kuketi kwenye nyasi fupi za rangi ya kijani chini ya vivuli vya miti, wakiwa wanasikiliza kile ambacho kiongozi wao anakizungumza, aliyesimama katikati kukiwa ni eneo lililo na uwazi.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa majoho marefu na kofia za rangi nyeusi, wakiwa wamesimama kwa pamoja ili kupata picha ya ukumbusho, katika mahafali ya kuhitimu mafunzo au elimu waliopatiwa kwa muda mrefu.

Wanawake wakiwa wameketi katika viti ndani ya jengo, ambapo mmoja wao amesimama, akiwa anawaelekeza namna ya kutumia programu mbalimbali, zinazopatikana katika kompyuta zilizopo juu ya meza.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti nje ya nyumba, wakionekana kuwa ni familia au watu wa karibu wanaojuana, na kujadili maswala mbalimbali, baadhi yao wakiwa wameshikilia madaftari au vitabu.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya darasa wameketi kwenye madawati yaliyotengenezwa kwa mbao, wakiwa wanasikiliza kile wanachofundishwa na kuandika kwenye madaftari ili kuweza kujikumbusha wakati watakaposahau.

Wanawake na wanaume watu wazima waliyovaa mavazi yanayo wawakilisha kuwa dini yao ni ya kiislamu, wakiwa wameketi kwenye viti na wengine wakisimama huku wakijadiliana mambo mbalimbali.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama katika mandhari nzuri na yakuvutia yenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, mmoja wao akiwa ameshikilia kitabu ambacho amekifunua na kusoma maneno yaliyoandikwa kwenye kurasa ya kitabu hicho.

Wanawake na Wanaume watu wazima, wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo, na kuketi kwenye viti vyeupe vya plastiki, huku wakijadiliana masuala mbalimbali, katikati yao kukiwa na watoto waliolala juu ya mkeka.

Wanawake wawili wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya maktaba, mmoja akinyoosha kidole kwenye skrini ya kompyuta iliyopo juu ya meza huku nyuma yao kukiwa na rafu zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu inayohusu afya za watoto wadogo kwa kundi la wamama ambao wameketi kwenye mabenchi wakiwabeba watoto wao. Ndani ya chumba hicho, kuna televisheni iliyoning'inizwa ukutani na kabati la kuhifadhia vitu mbalimbali.

Waafrika na wazungu watu wazima wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba wameketi kwenye kiti, wakisikiliza kwa makini mafunzo wanayopatiwa huku wengine wakitumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwanaume mmoja na wanawake watatu wakiwa wapo ndani ya darasa lenye mwanga hafifu, huku wakielekezana kile kilichoandikwa katika vitabu ambavyo vipo juu ya meza mmojawao akiwa ananyoosha kidole kwenye maandishi hayo.

Mwanaume akiwa amesimama akitoa mada au kuwasilisha ujumbe wake kwa watu waliokaa mbele kwenye viti wakiwa wanamsikiliza, huku juu ya meza kukiwa na kompyuta mpakato.

Mwanaume na mwanamke waliovaa makoti marefu na kofia kichwani, ikiwa ni majoho wakipiga picha ya pamoja na kukabidhiana cheti kuonyesha kuwa wamehitimu mafunzo waliokuwa wanapatiwa.

Wanaume walioketi katika viti wakiwa wanajadili mambo mbalimbali, pembeni yao kukiwa na ubao wa rangi nyeupe, pamoja na kabati la mbao linalotumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya jengo lililopambwa vizuri kwa kutumia mapulizo na vitambaa vya rangi mbalimbali, mbele yao kukiwa na skirini kubwa inyoonyesha kuwa wanajifunza lugha ya kiitaliano.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama katikati ya darasa amevaa kitambaa kichwani akiwa anasoma kitabu kwa kundi la watu wazima walioketi kwenye viti wakimsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari

Watu wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo lililotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, akionekana mwanaume amesimama mbele ambae anatoa mafunzo, pia kuna bidhaa mbalimbali zilizopo juu ya meza ambazo watu hao upatiwa kama zawadi au msaada.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye viti katika mpangilio wa mistari iliyonyooka, huku wakisikiliza kwa makini kile ambacho wanafundishwa na kuandika katika madaftari yao yaliyopo juu ya meza.

Watu wa asili mbalimbali wakiwemo wazungu na waafrika wameketi katika viti ndani ya darasa, wakiwa wanasikiliza mafunzo wanayopatiwa kwa umakini baadhi yao wakitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya kundi la wamama walio wabeba watoto wao, akiwa anatoa mafunzo yanayohusu afya na malezi bora ya watoto. Ndani ya chumba hicho kuna televisheni iliyoning'inizwa ukutani na kabati la kuhifadhia vitu mbalimbali.

Wanawake na wanaume walioketi kwenye viti vya plastiki huku wakitazamana, katikati kukiwa na meza refu na nyembamba iliyofunikwa kwa kitambaa; juu yake kuna kompyuta mpakato, simu janja, vitabu pamoja na kipaza sauti.

Wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba ambapo wanajadili maswala mbalimbali ya kimaendeleo. Ukutani kuna ubao wa rangi nyeupe pamoja na kabati lililotengenzwa kwa mbao linalohifadhi vitu mbalimbali.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya nyumba ambapo wanachora watu njiti katika karatasi iliyo bandikwa ukutani ikionyesha tathmini ya kujifunza. Pia kuna maua mazuri yanayo ipendezesha sehemu hiyo.

Mkusanyiko wa wanaume na wanawake wakiwa wameketi ndani ya jengo lenye madirisha mapana ya vioo, huku mmoja wao aliesimama akiwa ameshikilia karatasi kubwa la rangi nyeupe ambalo lina maandishi.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wapo ndani ya jengo ambalo lina madirisha ya vioo yaliyofunguliwa yakipitisha hewa safi na mwanga wa kutosha, vijana hao wanajadiliana kile wanachotazama kwenye kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Vijana wa kiume wakiwa wapo ndani ya chumba wameketi huku wakijadiliana masuala mbalimbali ya muhimu, ukutani kukiwa na ubao wa rangi nyeupe na kabati linalotumika kuhifadhia vitu mbalimbali.

Wanawake na wanaume wakiwa wameketi katika viti ndani ya chumba ambapo wanamtazama mwanaume mmoja akiwa ameinama nakuandika katika karatasi nyeupe iliyopo juu ya meza.

Kundi la wanaume baadhi yao wakiwa wamevaa kofia, wamesimama ndani ya chumba chenye mwanga wa kutosha wakiwa wana nyuso za furaha, wakionekana kuwa wanacheza mziki.

Mwanaume mwenye sura ya tabasamu akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa kwa maandishi meupe, mkono mmoja akiwa ameshikilia mpira uliotengenezwa kwa makaratasi na kusukwa vizuri kwa katani na upande mwingine akiwa ameshikilia ukili uliosukwa.

Wanafunzi waliovaa sare ya rangi ya maziwa, wakiwa wapo ndani ya jengo pana, ambapo wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji na utumiaji wa vifaa mbalimbali vya kieletroniki vilivyopo juu ya meza, huku pembeni kukiwa na maboksi yanayotumika kuhifadhia vifaa hivyo.

Mwanamke mtu mzima aliyevaa gauni refu akiwa juu ya kibaraza kidogo cha nyumba, akiwafundisha watu walioketi katika mkeka, ambao wana madaftari wanayoandikia kile wanachofundishwa.

Wanaume na wanawake watu wazima waliovaa mavazi nadhifu, wakionekana kuwa dini yao ni ya Kiislamu kwa namna walivyovaa, wameketi katika viti na wengine wakisimama, huku wakijadiliana masuala mbalimbali.

Mwalimu wa kike aliyevaa kofia kichwani, akiwa amesimama mbele ya darasa na kutoa elimu kwa wanafunzi watu wazima, walioketi katika viti huku wakimsikiliza kwa makini; nyuma yao kuna madirisha mapana iliyotengenezwa kwa vioo.

Wanawake na wanaume wakiwa wapo ndani ya jengo, wakifanya majadiliano ya vitu mbalimbali, huku mezani wakitumia komputa mpakato pia kuna chupa ziinazotumika kuhifadhia maji ya kunywa.

Wanawake na wanaume walioketi katika viti vya plastiki vya rangi ya bluu, wakiwa wanajadili masuala mbalimbali, huku mmoja wao akishikilia karatasi ya rangi nyeupe na kuandika kile ambacho wanazungumza.

Kijana wa kiume mwenye sura ya furaha kutoka kwa mwanaume aliyevaa suti, kinachoonyesha kuwa amefanya vizuri au ni mwanafunzi bora kati ya wengi waliomaliza nao katika mahafali.

Mwanaume mmoja na wanawake wawili wenye nyuso za tabasamu wakiwa wanatazama skrini ya kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza pana iliyopakwa rangi ya kahawia

Vijana wawili wa kiume na kijana wa kike, wakiwa wanacheza mchezo wa watoto wadogo, ambao ni vipande vidogo vya plastiki vyenye rangi tofauti tofauti vinaundwa na kutengeneza umbo kubwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa wakisikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, huku nyuma yao akionekana mwanaume aliyesimama akiwa anawatazama.

Vijana wawili wa kiume mmoja wao akiwa amevaa kofia nyeupe, wakiwa wanajadiliana kile kilichoandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho kimefunuliwa kipo juu ya meza, pembeni ya kitabu hicho kuna kompyuta mpakato.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na vyuma, wakiwa wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa, na kuandika katika madaftari.

Wanaume na wanawake wakiwa wameketi katika viti wamejikusanya kwa makundimakundi, ambapo wanajadili mada mbalimbali. Huku mmoja wao akiwa ameshikilia karatasi akiandika mambo wanayotakiwa kujadili.

Mwalimu wa kiume aliyevaa fulana ya rangi nyeupe akiwa amesimama katikati ya jengo, akitoa mafunzo au elimu isiyo rasmi kwa watu wazima, ambao wameketi katika viti wakimsikiliza na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya darasa wameketi kwenye viti, huku wakipatiwa mafunzo na kuandika kile kilichoandikwa katika ubao wa rangi nyeupe uliyoko mbele yao ikiwa ni aina, maana pamoja na faida za ndoa.

Kundi la wanaume wakiwa wamesimama ndani ya chumba wengi wao wakiwa wamevaa kofia, wanaonesha nyuso za furaha wakiwa wanacheza mziki na kufurahi kwa pamoja.

Mwanaume na wanawake walioketi katika viti, wakiwa wanatazamana huku katikati yao kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kutambaa, juu yake kuna, kipaza sauti, kompyuta mpakato, simu janja pamoja na vitabu.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama mbele ya ubao wa kisasa wa rangi nyeupe, mmoja akiwa anabandika karatasi katika ubao huo, na mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo aliloshikilia mkononi.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika katika eneo ambalo lina nguzo refu za chuma zilizo shikilia paa la sehemu hiyo, wakiketi katika viti na mezani wakisoma makaratasi ambayo yapo mbele yao.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti ambavyo nyuma yao wamening'iniza mabegi wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa. Mbele yao kuna ubao wenye rangi nyeupe ulio na maandishi.

Mwalimu aliyesimama mbele ya darasa kubwa au chumba cha maabara akiwa anafundisha masomo ya kisayansi kwa wanafunzi walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na vifaa mbalimbali mfano ni chupa zenye kemikali.

Kundi la wanaume na wanawake walioketi katika viti vya plastiki katika eneo la nje ambapo wanapatiwa mafunzo yanayohusu kilimo cha kisasa wakiwa wamevaa makoti ya rangi ya bluu.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama katika eneo zuri lenye miti mirefu na nyasi fupi za rangi ya kijani, wakiwa wanajadiliana kile ambacho kimeandikwa katika kurasa ya kitabu ambacho mmoja wao amekishikilia.

Mwanaume aliye vaa koti la rangi ya bluu, akiwa ameketi kwenye dawati lililo tengenezwa kwa mbao ndani ya darasa, akijisomea mwenyewe kwa kuandika kwenye daftari lake akiwa anatumia penseli.

Wanaume na wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba cha darasa na kuketi kwenye madawati, wakiwa wamepatia mafunzo na maneno alisimama huko mbele yao kuna ubao wenye maandishi.

Mwanamke na mwanaume wakiwa wameketi katika viti, ndani ya chumba ambacho kina madirisha madogo ya vioo, wakiwa wanajadiliana baadhi ya mambo kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Wanaume wawili waliosimama mbele ya ubao wa rangi nyeupe, mmoja akiwa anabandika karatasi katika ubao huo huku mwingine akiwa anaandika katika daftari dogo alilolishikilia mkononi.

Wanawake pamoja na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya chumba, wameketi kwenye madawati wakipatiwa mafunzo, huku wakisikiliza kwa makini na kuandika katika madaftari kile walichofundishwa.

Wanawake wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo ambapo wanapatiwa mafunzo ya ushonaji, wakiwa wanatumia vitu mbalimbali kama vile: kitambaa, uzi wenye sindano pamoja na mikasi ya kukatia.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wamesimama ndani ya jengo lenye taa nyingi zilizofungwa juu ambazo zinatoa mwanga wa kutosha, wakiwa makini kusikiliza kile ambacho wanafundishwa au kuelezwa.

Wanawake na wanaume wakiwa wamekusanyika ndani ya jengo huku wakiketi kwenye viti na kusikiliza kwa makini na utulivu kile ambacho wanafundishwa; mezani kukiwa na kompyuta mpakato, chupa za maji ya kunywa na mabegi ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Mwalimu wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu akiwa amesimama mbele ya darasa pembeni ya ubao, akitoa mafunzo kwa kundi la watu walioketi katika viti, wakimsikiliza na kuandika kila wanachojifunza kwenye madaftari ya msomi.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wameketi katika viti kila mmoja akiwa anatumia kompyuta iliyopo juu ya meza kwa matumizi mbalimbali kama vile kupata taarifa, kuongeza elimu au ujuzi pia kwa ajili ya burudani.

Wanawake wenye umri mkubwa wakiwa wameketi katika madawati yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo na kusikiliza kwa makini, huku akiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari.

Vijana wa kike na wa kiume, waliovaa majoho marefu na kofia za rangi nyeusi wakisimama kwa pamoja, ili kupiga picha ya ukumbusho katika mahafali ya kuhitimu mafunzo au elimu waliopatiwa kwa muda mrefu.

Wanawake wanne wakiwa wamesimama katika mstari mbele ya jengo, wakiwa wameshikilia mkononi karatasi zinazoonyesha ramani ya bara la afrika ikiwa imepakwa rangi tofautitofauti.

Wanaume na wanawake walioketi kwenye viti wakiwa wanatazamana, huku katikati kukiwa na meza refu iliyofunikwa kwa kitambaa; juu yake kukiwa na vitu mbalimbali kama vile:kompyuta mpakato, simu janja, vitabu na kipaza sauti.

Mwalimu wa kiume aliye simama katika kundi la wanawake, ambao wameketi waki mskiliza kwa makini, huku nyuma yao kukiwa kuna ubao wa rangi nyeusi ulio bandikwa makaratasi makubwa ya rangi nyeupe.